Hili ni duka la kuuzia manguo ya aina mbalimbali kama vile dress , long'i, shati, fulana na ni za watoto na watu wazima wote kwa pamoja.

Hili ni duka la kuuza magari, kwenye duka hili kuna magari ya aina mbali mbali na pia magari amabayo yana rangi tafauti.

Hiki, hiki ni kituo cha kuuzia vifaa vya kujipodoa kama vile bangili, shanga, herini, mikufu ,ukanda na pia kuna shuka la rangi la zambarau.

Ile ni sehemu la kuuzia aina tofauti za keki pia samosa na mikate. Kando yake kuna kikapu cha rangi ya manjano.